Mgonjwa aliyefungua kinywa chake, pamoja na mtaalamu wa afya aliyeshika vifaa maalumu mkononi mwake akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyelala akiwa amefungua kinywa chake pamoja na mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa, akitumia kifaa maalumu kutoa huduma ya matibabu ya meno huku akisaidiwa na mkunga wa kike.

Sakafu yenye marumaru, nyumba iliyojengwa kwa kuta za matofali yenye: mlango, madirisha pamoja na kitanda kilichotengenezwa kwa chuma; kwa ajili ya kutolea matibabu kwa wagonjwa hospitalini.

Mlango uliofunguliwa, mtaalamu wa afya akiwa amesimama, kundi la watu wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti virefu, wakisubiri huduma za matibabu ndani ya hospitali.

Mtaalamu wa afya alievaa koti jeupe akiwa amesimama mbele ya ukuta. Aliyetayari kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa magonjwa mbalimbali.

Dirisha chandarua mama na watoto waliokaa kwenye kitanda kilicho na godoro, shuka jeupe kilichotengenezwa kwa chuma. Pamoja na mtaalamu wa afya alivaa barakoa, akiwa ameshika makaratasi kutoa huduma ya matibabu.

Kundi la wataalamu wa afya walifunika vichwa vyao na kuvaa mavazi maalumu wakiwa ndani ya chumba chenye mashine za kisasa, wakishirikiana kutoa huduma za matibabu kwa mgonjwa.

Vitanda vyenye magodoro, mgonjwa aliyekaa, mtaalamu wa afya aliyesimama na kuvaa koti jeupe, akitumia kifaa maalumu kutoa huduma ya matibabu, wote wakiwa ndani ya chumba.

Wataalamu wa afya waliokaa pamoja na waliosimama, wakiwa wamevaa makoti meupe kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu kwa wagonjwa.

Ukuta wenye rangi nyeupe, mtaalamu wa afya aliyeshika kalamu na daftari akiwa amekaa kwenye sofa la bluu, akisikiliza kwa makini mgonjwa kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu.

Radio kubwa, Kundi la wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki chini ya hema, na wengine waliobeba watoto kwa ajili ya kupata elimu ya uzazi.

Banda lililotengenezwa kwa mabati na kuezekwa; watoto wa chekechea waliovaa sare pamoja na wataalamu wa afya wakiwa ndani, wakitoa huduma za matibabu.

Nyasi fupi, mkono ulioshika majani na rangi ya kijani kibichi yaliyo katika mmea mdogo kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Chupa kubwa na ndogo zilizotengenezwa kwa kioo, kikombe na kinu na kitwangio cheupe vilivyo na mimea ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, mmea uliootoa maua mengi kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, ambazo hutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Chupa zilizo tengenezwa kwa kidoo, na kufungwa kwa mifuniko zilizo juu ya meza , zenye dawa ya asili ndani yake kwaajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.